Jengo lenye muundo wa kisasa lililopambwa kwa mabango makubwa ya benki maarufu yakionyesha huduma mbalimbali za kifedha milango yake ikiwa wazi kuku wateja wachache wanaonekana kuingia na kutoka ni ishara ya shughuli za kila siku katika taasisi za kifedha

Wanawake kadhaa waliopo katika eneo la burudani, lenye meza lililo sheheni chupa za vinywaji, pembeni kukionekana na kabati lenye vinywaji baridi na vya vileo. Wakiwa wanafurahi na kuburudika.

Meza iliyo pambwa kwa vinywaji mbali mbali vya aina tofauti, ikiwa tayari kwa wateja kufurahia vinywaji hivyo katika mazingira ya burudani, ambapo rafiki na wapenzi wa vinywaji huja kukutana, kupumzika, na kufurahia muziki pamoja na mazungumzo ya kupendeza.

Sehemu nzuri ya kuvutia, iliyopambwa kwa taa zinazong'aa na zenye rangi tofauti, kukiwa kuna meza, viti pamoja na makabati ya vinywaji, ikiwa ni sehemu ya kupata starehe kwa watu katika siku za kupumzika.

Eneo la burudani linaloonekana Kwa mbali, likiwa na kabati lenye vinywaji baridi na vileo, huku sehemu ya juu ya hilo jengo likionyesha mwanga hafifu unaoashiria shughuli za starehe ndani ya baa hiyo maarufu mtaani.

Sehemu ya baa iliyopangwa kwa makabati mengi yaliyojaa vinywaji mbalimbali, ikionesha aina tofauti za pombe na vinywaji baridi vinavyowaletea wateja nafasi ya kuchagua kwa urahisi, katika mazingira yenye mwanga kwa kupendeza na muziki wa kufurahisha.

Nyumba kubwa yenye bango lililoandikwa kwa maneno yanavutia na kuwekwa picha za vinywaji pembeni mwa barabara, ikionyesha kuwa ni sehemu ya burudani na kupumzika ambapo watu huja kufurahia vinywaji baridi, muziki na mahusiano ya kijamii katika mazingira ya starehe.

Watu mbalimbali waliokusanyika eneo la starehe, wakiwa wamekaa kwenye viti na wengine wakisimama, wanafurahia vinywaji mbalimbali, wakizungumza na kushiriki katika mazingira ya burudani yanayohusiana na huduma za baa.

Watu mbalimbali waliokusanyika eneo la starehe, wakizungukwa na meza zilizo jaa vinywaji mbalimbali, wakifurahia mazingira ya kijamii na burudani ya pamoja katika eneo hilo.

Magari mbalimbali yanayouzwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo yakionyesha chaguzi tofauti kwa wateja wanaotembelea eneo hili la biashara ya magari, hivyo kila mteja kukimbilia gari la chaguo lake kwa malengo ya usafiri.

Gari jeupe likiwa kwenye eneo la kuoneshea magari. Linavutia wateja kwa muonekano wake safi na rangi ya kuvutia. Likiwa na milango iliyofungwa ili wateja waweze kuona vizuri, lilivo kwa muundo wake.

Gari lililofunguliwa mlango wa nyuma likionyesha ndani yake kwa wazi, kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaokuja kununua gari hilo na waone mandhari ya ndani, likiwa limepangwa katika eneo la mauzo ya magari.

Gari lililofunguliwa mlango wa mbele likiwa kwenye eneo la maonyesho ya magari. Wauzaji wa magari wakionyesha wateja ubora na miundombinu ya gari hilo kwa ajili ya biashara, hivyo kuwavutia kutokana na vitu vyake vya kisasa vilivyo kwa ndani.

Magari yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa na chapa ya aina ya toyota pia namba za usajili zikiwa hazipo ikiashiria kuwa ni magari yaliyowekwa kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali wanaokuja kwa lengo la kununua magari hayo kwa ajili ya usafiri.

Yale nililosumbuliwa milango yake ndani ukiwa kuna viti vya ngozi na vifaa vya kisasa vinavyovutia likionyesha hali ya utulivu na usafi linalopatikana katika banda la mauzo ya magari hivyo kwa kuvutia wateja wenye mpango wa kununua gari hilo kwa ajili ya usafiri na shughuli zinginezo.

Kapu la sadaka lililowekwa tayari kwa waumini kuweka michango yao, likiashiria huduma za kifedha za kanisa zinazosaidia shughuli za kiroho na kijamii kusonga mbele kwa ajili ya kuwahudumia wanaotoa neno pamoja na wahubiri.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu likiwa na picha ya ng'ombe mbele lililoandikwa "Maziwa Safi", linafanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa, hivyo kumsaidia mteja kujihudumia mwenyewe.

Duka maalumu la kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa lililojengwa pembezoni mwa barabara likiwa na bango kubwa juu ya mlango wake linalowavutia wateja huku ndani kukiwa na bidhaa kama siagi mtindi jibini na maziwa yaliyosindikwa kwa viwango bora

Wateja wawili waliopo mbele ya duka la maziwa, pembeni yao kukiwa na jokofu yenye bidhaa mbali mbali zitokanazo na maziwa kama vile, siagi, jibini pamoja na mtindi. Wakiwa wana angalia bidhaa hizo tayari kwa ajili kununua na kuburudisha mioyo yao.

Muuza maziwa amesimama ndani ya duka maalumu la maziwa akichanganya kwa uangalifu kwenye chombo kikubwa cha plastiki, huku karibu naye kukiwa na mtungi na vyombo vya kupimia tayari kwa kuwapa wateja

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lenye mabango waliyochora picha ya ng’ombe na maziwa yakimiminika, limeandikwa maziwa safi. Linalo fanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Duka la maziwa na jokofu la kisasa lenye mabango yenye picha ya ng'ombe ilionekanalo kwa rangi ya blue linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalum wa kutoa na kuweka pesa

Mteja aliesimama mbele ya mashine ya maziwa moja kwa moja, akiwa na dumu tayari kulijaza maziwa yaliyo safi katika mfumo wa kisasa unaorahisisha upatikanaji wa bidhaa hiyo muhimu kwa lishe. Huku ukihakikisha usafi, ubora na huduma ya haraka kwa wateja.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu na nyeupe, lililoandikwa maziwa safi yenye ubora linalotumia mfumo wa mashine ya kutoa na kuweka pesa kwa ajili ya kujihudumia kwa wateja

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu likiwa na picha ya maziwa yanayomiminika, lililoandikwa maziwa safi yanapatikana. Ikiwa na mfumo wa kutoa na kuweka pesa katika kuuza na kununua, hiyo kumpatia urahisi mteja ya kujihudumia mwenyewe.

Duka la kuvutia lenye muonekano wa rangi ya kijani, bluu na nyeupe; lililowekwa mabango yenye picha ya ng'ombe na glasi za maziwa. Ikiwa ni sehemu safi yenye mazingira ya kuvutia kwa ajili ya kutoa huduma ya uuzaji wa bidhaa za maziwa pamoja na maziwa yenyewe.

Mteja anaingia kwenye duka la maziwa la mtaa, akiwa na hamu ya kununua bidhaa hizo. Akiangalia bidhaa kama: siagi, mtindi na maziwa safi, ambayo yamehifadhiwa kwa usafi na viwango bora ili kupata lishe nzuri kwa familia yake.

Wateja wa rika tofauti wanaume kwa wanawake waliosimama pembeni mwa duka la maziwa, wakichagua bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye duka hilo, ikiwemo maziwa ya kopo, mtindi, siagi pamoja na jibini.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu na nyeupe lililoandikwa maziwa safi yenye ubora, mbele likiwa na picha ya ng'ombe linafanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Duka la maziwa limefunguliwa pembezoni mwa mtaa likiwa na rafu zilizojaa bidhaa zitokanazo na maziwa, kama mtindi siagi na maziwa yaliyopakiwa vizuri, huku muuzaji akiwa tayari kuwahudumia wateja kwa ukarimu na kwa bei nafuu.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu na mabango yaliyowekwa picha ya ng'ombe pamoja na glasi yenye maziwa yanayomiminika, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine maalumu kwa mfumo wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililowekwa mabango pia limechorwa maziwa yanayomiminika na kuandikwa "Maziwa freshi", linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumika mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lenye mabango yaliyowekwa picha ya ng'ombe pamoja na maziwa yaliyopo kwenye glasi. Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kutoa na wa kuweka pesa.

Mteja amesimama nje ya duka la maziwa akitazama maandiko ya bidhaa kwenye kioo cha mbele, huku pembeni kukiwa na mapipa ya kuhifadhia maziwa safi. Mazingira hayo yanawakilisha huduma za kisasa za usambazaji wa bidhaa za maziwa kwa wateja wa maeneo ya mjini na vijijini.

Mwanamke aliyevaa nguo za kazi akiwa amesimama nje ya duka la maziwa, akionekana kuwa ndiye muhudumu wa eneo hilo kutoa huduma ya maziwa safi na salama pamoja na bidhaa nyingine kama vile mtindi.

Wateja wa kike wamesimama mbele ya duka la maziwa, lililopambwa kwa maandishi yanayovutia, awakiwa na mifuko ya manunuzi mikononi mwao, wakisubiri kuhudumiwa, huku maziwa na bidhaa zake zikionekana dirishani kwa mpangilio mzuri.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lenye picha ya ng’ombe pamoja na maziwa yanayomiminika, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Duka kubwa la bidhaa ya maziwa, linaloonekana kwa mabango yaliyowekwa picha za ng'ombe, maziwa yanamiminika pamoja na mtoto. Ikiwa ni sehemu zinazopatikana bidhaa katika mazingira yaliyo safi. Bidhaa hizo zikiwa: jibini, siagi, maziwa safi pamoja na maziwa ya mtindi.

Mwanamke aliyevaa gauni maridadi la rangi ya uwaridi, amesimama mbele ya duka la maziwa, akitazama bidhaa zilizo kwenye dirisha la duka hilo. Mandhari ya eneo ni ya kibiashara, na duka linaonyesha picha na maandiko, yanayohusiana na bidhaa za maziwa zinazopatikana katika duka hilo.

Jokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu na nyeupe, lililochorwa glasi ya maziwa yanayomiminika na kuandikwa "Maziwa safi", linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, nyeupe pamoja na nyekundu. Yenye picha ya ng’ombe na kuandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mfumo maalumu, wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa, lenye muonekano wa rangi ya bluu pamoja na kijani, lina mabango yaliyowekwa picha ya ng’ombe na mtoto, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Mwanamke aliyevaa kosi hara rangi nyeupe akiwa ndani ya duka la maziwa anawahudumia wateja kwa kuchanganya maziwa hayo kwenye vyombo vilivyopo katika meza wateja wakionekana kusubiri kwa hamu maziwa hayo ambayo ni mazuri katika sehemu hiyo yenye mazingira ya usafi na kuvutia

Mteja wa kizungu amesimama kwa makini mbele ya duka la maziwa. Duka linafanya kazi kwa usahihi na mteja anaonekana mwenye hamu ya kununua bidhaa hizo bora za maziwa. Eneo hilo ni safi na lina mwangaza mzuri unaomfanya mteja ajisikie raha akiwa nje ya jengo hilo.

Mteja wa kiume aliyevaa shati nyekundu anaingia kwenye duka maalumu la kuuza maziwa, ambapo sehemu ya mbele ina mabango yaliyoandikwa bidhaa hizo za maziwa zinazopatikana huko.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu lina mabango ya picha ya ng'ombe na kuandikwa "Maziwa safi", linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kuweka na kutoa pesa.

Jokokofu la kisasa lenye mwonekano wa rangi ya bluu, lenye mabango yaliyochorwa picha ya ng'ombe pamoja na maziwa ya kimiminika, lililoandikwa "maziwa safi". Linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa kwa kutumia mashine ya mfumo maalumu wa kutoa na kuweka pesa.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu, lililowekwa mabango yenye picha ya maziwa yanayomwagika, linalofanya kazi ya kuchakata na kuuza maziwa, kwa kutumia mashine maalumu ya mfumo wa kutoa na kuweka pesa, hivyo kuwasaidia wateja kujihudumia wenyewe.

Jokofu la kisasa lenye muonekano wa rangi ya bluu na nyeupe, lenye mabango yenye picha ya ng’ombe, iliyoandikwa maziwa safi, linalofanya kazi ya kuchakata, kuuza maziwa kwa njia ya mfumo maalumu, wa kutoa na kuweka pesa.

Makochi ya sofa yenye rangi mbalimbali, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba maaalumu cha maonyesho. Kila kimoja kiikiwa na mito ya kupendeza na meza ndogo za mbao katikati, ili kuonesha ubora na ubunifu wa samani hizo.

Samani za mbao pamoja na makochi ya sofa zimewekwa kwa ustadi katika banda la wauzaji, zikionyesha ubora wa mitindo na uimara, huku zikiwa tayari kwa wateja wanaofata vifaa vya kutengeneza kwa ajili ya kupamba nyumba au ofisi na mahali penye mvuto na starehe.

Sehemu ya ndani iliyopambwa kwa samani za kisasa ikiwemo makochi ya sofa yenye rangi za kuvutia na makabati yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, ikitoa mazingira ya kupendeza na ya starehe kwa watumiaji wake.

Samani mbalimbali zilizowekwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka, zikijumuisha: viti, meza, makochi ya sofa na rafu. Zilizokuwa na muundo wa kisasa na ubora wa hali ya juu, zikitoa chaguo tofauti kwa wateja wanaotafuta vifaa vya kuvutia kwa ajili ya nyumba au ofisi zao.

Makochi ya sofa ya kisasa, meza za mbao zilizopambwa kwa ustadi na mapambo mazuri yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la samani, yakivutia wateja kwa muonekano wa kisasa na wa kuvutia katika manunuzi.

Duka kubwa la samani lenye makabati ya mbao yaliyojaa bidhaa mbalimbali, pamoja na makochi ya sofa ya kisasa yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba kilichopambwa kwa umaridadi, ikitoa mazingira rafiki kwa wateja wanaotafuta dhamani bora.

Duka kubwa lenye muonekano wa kuvutia, pia ni safi lililo sheheni samani za aina mbali mbali, ikiwemo makochi ya sofa, pamoja na viti vilivyo tengenezwa kwa mbao, kazi iliyo fanywa na mafundi seremala kwa ajili ya kutengeneza samani kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Viti vya mbao vikiwa na meza nzuri za kulia chakula zimepangwa kwa mpangilio mzuri pamoja na makochi ya sofa yenye mito laini ndani ya sehemu ya wauzaji wa samani, wakionyesha chaguo mbalimbali kwa wateja wanaotafuta vifaa vya kuboresha nyumba zao kwa mitindo ya kisasa na ya kuvutia.

Makochi ya sofa na meza za mbao za aina tofautitofauti, zimepangwa vizuri ndani ya chumba maalumu kinachotumika kuuza samani zikionyesha ubora na miundo ya kisasa inayovutia wateja.

Makochi ya sofa ya kisasa yaliyopangwa vizuri ndani ya duka kubwa la samani; yakionyesha aina mbalimbali za viti vyenye muundo mzuri, rangi tofauti na ubora wa mbao na mikunjo inayovutia; yakiwahudumia wateja wanaotafuta samani za makazi.

Meza iliyotengenezwa kwa ubunifu mkubwa yenye mbao, zinazovutia na imara ikionyesha kazi nzuri ya mafundi wa thamani kwa ajili ya matumizi ndani au kwenye maofisi hivyo vikisaidia katika kuongeza uchumi na pato la taifa pamoja na kaya.

Fundi wa samani aliyevaa mavazi rasmi akiwa kazini ndani ya karakana, ameshika zana maalumu za kutengeneza samani kwa ustadi mkubwa akionyesha umakini na ujuzi katika kazi yake ya uundaji wa samani za ndani.

Makochi ya sofa na meza za mbao zilizopangwa vizuri ndani ya chumba maalumu kinachotumika kuuza samani, zikionyesha ubora na muundo wa kisasa unaovutia wateja katika kununua samani hizo.

Kitanda chenye rangi nyeupe cha mbao kilicho na muundo mzuri wa kuvutia, kimewekwa katika duka la samani za kisasa, kinavutia kwa muonekano wake safi na rangi angavu inayoifanya ifae katika vyumba mbalimbali vya makazi.

Makochi ya sofa ya kisasa pamoja na meza zilizopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka maalumu la uuzaji wa samani, likionyesha bidhaa lililotengenezwa kwa ustadi kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Kitanda cha mbao, vilivyotengenezwa kwa ustadi na kupangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka, vinaonyesha ubora wa bidhaa za samani zinazotolewa kwa matumizi ya nyumbani, hivyo wateja wakija mahali hapa wanavutiwa na hizo bidhaa.

Makochi na vitanda vya sofa, vilivyopangwa vizuri ndani ya chumba kikubwa kilichozungushiwa mabati. Vikiwa katika hali nzuri kuonyesha bidhaa za samani zinazouzwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na ofisini.

Mwanake aliyevaa suruhali nyeusi pamoja na fulana ya kijani akiwa ndani ya duka la samani, ameshika mkono wake kwenye kochi la sofa lenye rangi ya kahawia, huku mazingira ya duka yakiwa yamepangwa kwa mvuto wa kisasa unao wavutia wateja.

Makochi yaliyotengenezwa kwa mbao pamoja na sofa, yenye muonekano mzuri yakiwa sehemu ya nje. Yanavutia kwa muundo wa kisasa na uimara wake, yakitoa mazingira ya starehe na mapumziko kwa watu wanaotumia eneo hilo.

Ndani ya nyumba yenye mpangilio mzuri, kukiwa na viti vya kisasa vilivyozunguka meza ya kulia chakula,. Pembeni kuna kabati la kuvutia, linalotunza vyombo, hali inayoridhisha uzuri wa bidhaa za samani.

Mafundi wa samani walioshika vifaa mbalimbali, wakiwa kazini kwenye karakana wanatengeneza samani kwa ustadi mkubwa. Mazingira ya karakana yanaonyesha zana na vipande vya mbao vinavyotumika katika kazi zao.

Samani za aina mbalimbali za kisasa zikiwa zimepangwa vizuri dukani vikijumuisha viti, meza, makabati na sofa zinazoonyesha ubunifu na ubora wa vifaa vya kuunda kwa ajili ya nyumba na ofisi kwa mazingira ya kisasa.

Wanawake wawili waliosimama mbele ya meza kubwa katika eneo la mapokezi ya hoteli, kukiwa na mandhari ya kuvutia imekaa angavu, samani za kisasa pamoja na mapambo mbalimbali, na kuonyesha ukarimu wa mapokezi hayo katika hoteli hiyo, kwa ajili ya kufanya mtu kujisikia vizuri.

Sehemu nzuri na ya kuvutia ya mapokezi ya hotelini ikiwa imepambwa kwa mandhari nzuri inayovutia wateja. Ikijumuisha meza za kupokea wageni, viti vya starehe na mwanga mzuri unaoleta hisia ya ukaribu na unyonge. Ikiwakaribisha wageni kwa moyo mkunjufu.

Watu wakipata chakula katika hoteli, wako mezani wakifurahia mlo wa aina mbalimbali katika mazingira safi na ya starehe; yenye utaratibu mzuri wa huduma, huku wakiwa wamekaa kwenye makochi ya sofa ya njano na viti vya kisasa.

Watu mbalimbali waliopo kwenye soko la wazi lililosheheni mboga mboga pamoja na matunda ikiwemo nyanya, karoti, na matango wakiwa katika shughuli za kununua na kuuziana kwa ajili ya mahitaji yao ya kila siku kwenye makazi yako.

Viatu vya aina mbalimbali pamoja na mikanda vimepangwa kwenye rafu, ndani ya eneo la soko vikiwa katika mpangilio unaovutia wateja, wanaopita wakitafuta bidhaa zinazowafaa kwa matumizi ya kila siku au hafla maalumu katika mazingira ya biashara yenye pirika nyingi.

Soko kubwa la wazi, lilosheheni watu mbalimbali, likiwa na bidhaa nyingi, kama vile mihogo iliyopangwa kwenye meza, pia watu wakiwa wanapita sehemu hizo na kuangalia bidhaa hizo zinazoonekana wazi, wakiwa katika shughuli ya kununua au kuhusiana.

Watu wengi wamekusanyika katika soko la wazi wakati wa usiku wakizunguka kati ya meza na vibanda vilivyoangaziwa na taa wakiendelea kununua bidhaa mbalimbali kama matunda mboga nguo na bidhaa za nyumbani kwa utulivu nyakati za jioni

Mwanamke aliyekaa sokoni akimuuzia mteja wake nyanya safi, wakizungukwa na mahema pamoja na magunia matenga ya mbao yaliyojaa bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mbogamboga. Huku watu wengine wakiwa katika shughuli zao za kila siku katika kutafuta na kununua bidhaa hizo.

Watu mbalimbali waliopo katika soko la wazi, lililosheheni matunda pamoja na mbogamboga, kama vile: spinachi, ndizi, machungwa, wakiwa katika kununua na kuuziana.

Watu mbalimbali wanaume kwa wanawake waliobeba mifuko na vikapu, wakiwa wanapita sehemu ya soko na kuangalia bidhaa zilizopangwa katika maduka mbalimbali, hivyo kuwa raisi kwao kuchagua bidhaa hizo kwa ajili ya mahitaji ya nyumbani ya kila siku.

Sokoni kukiwa na wauzaji waliopanga mapambo ya kuvutia kama maua ya plastiki, vioo vya ukutani, saa zenye muundo wa kisasa na vitu vingine vya urembo kwa matumizi ya nyumbani. Vyote vikiwa kwenye meza au kunyongwa kwa mpangilio unaovutia wateja.

Soko lenye watu waliokaa chini wakizungukwa na vyombo vilivyojaa nyanya nyekundu zilizokomaa zikiwa zimepangwa kwenye ndoo, vibebeo na magunia huku wateja wakipita na kuchagua bidhaa hizo safi na kuvutia.

Muuzaji wa nyanya sokoni aliyeketi kwenye eneo lake la biashara, akiwa amezungukwa na nyanya nyingi zilizopangwa kwenye magunia na makopo, akiwakaribisha wateja kwa tabasamu huku akiwahudumia kwa haraka na kwa bei inayovutia katika soko lenye shughuli nyingi.

Wauzaji wa bidhaa sokoni, wamezungukwa na vikapu vyenye vitunguu, nyanya na karoti; wakiwa wanahudumia wateja mbalimbali katika eneo la biashara la wazi la masoko, hivyo kuwasaidia katika ongezeko lao kiuchumi.

Bidhaa mbalimbali zilizowekwa kwenye ndoo pamoja na makopo ndani ya soko la wazi, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye meza pamoja na rafu mbalimbali. Wauzaji wakijiandaa kuuza bidhaa hizo kama: mboga, matunda, vyakula na viungo, kwa wateja wanaokuja kununua.

Watu mbalimbali wamepanga bidhaa za kitamaduni kama vile vinyago, vikapu vya mkono, shanga, nguo za kitenge na mapambo ya kienyeji. Huku wengine wakikagua na kununua soko likiwa wazi, lenye madhari ya rangi, na utamaduni wa kiafrika.

Mwanaume akipokea mfuko kutoka kwa muuzaji wa kike waliozungukwa na mbogamboga safi, matunda yanayovutia pamoja na mayai. Katika soko lenye shughuli nyingi na watu wakiwa wanapita kwa haraka kutafuta bidhaa zao.

Muuzaji wa matunda na mboga sokoni, aliyeweka bidhaa zake kwa mpangilio mzuri juu ya meza, ili wateja wakipita wanachagua matunda na mboga safi, huku mazingira yanaonekana kuwa ni safi na yenye shughuli nyingi za kibiashara. Sokoni humsaidia mkulima kuuza mazao yake moja kwa moja.

Mashine maalumu kwa ajili ya kufanyia miamala iliyoandikwa "M-PESA", ikiwa imewekwa katika eneo la umma inaruhusu watu kufanya miamala kwa urahisi kupitia simu zao za mkononi au kadi.

Nyumba ya ghorofa iliyowekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Ikiwa na muundo wa kisasa unaovutia, vyumba vya kutosha na mazingira ya kuvutia. Pia vikiashiria uwekezaji wenye faida kwa mtu anayetafuta makazi ya kudumu au mahali pa biashara.

Bango kubwa lililowekwa matangazo pamoja na namba za simu ikiandikwa nyumba inauzwa, nyumba hiyo ikiwa na muundo wa kisasa wa jengo hilo ambalo limejengwa kwa umakini, na limeonyesha mazingira tulivu ya makazi bora.

Nyumba ya ghorofa nzuri yenye muundo wa kisasa iliyojengwa kwa ustadi mkubwa likiwa na madirisha makubwa na rangi ya kupendeza ikionesha maendeleo ya sekta ya ardhi na makazi ya mjini.

Mwanamke na mwanaume waliosimama ndani ya jengo kubwa la kifahari lililopambwa kwa samani za kisasa, wakionekana kuchunguza mandhari na mpangilio wa sehemu hiyo kwa umakini katika eneo la mali isiyohamishika.

Jengo kubwa la ghorofa linaendelea kujengwa, likionyesha maendeleo ya kazi au ofisi katika eneo hilo, likitumia vifaa vya kisasa na wafanyakazi wenye ujuzi wa ujenzi kwa ajili ya kuweka jengo hilo lisilohamishika.

Maduka mengi yenye mabango ya matangazo yaliyopangwa kwenye jengo la ghorofa lenye muundo wa kuvutia. Yakionyesha bidhaa mbalimbali kama mavazi, vifaa vya nyumbani na huduma za kibiashara kwa wateja wa aina tofauti; katika eneo la manunuzi ya kisasa.

Wateja wakiwa ndani duka kubwa la kisasa lililojaa nguo na viatu vya aina mbalimbali. Kila mmoja akichagua bidhaa kulingana na mahitaji yake ya mavazi na mitindo ya kuvaa, hivyo husaidia kuongeza uchumi kwa wauzaji hawa.

Makoti ya suti pamoja na nguo nyingine zilizopangwa vizuri kwenye rafu za duka, zikivutia wateja kwa rangi na mtindo tofauti, huku watu wakijivinjari na kuchagua mavazi yanayowafaa kwa mahitaji yao mbalimbali ya kila siku na matukio maalumu.

Sehemu ya kuuza nguo ikiwa na safu za nguo mbalimbali zilizoning’inizwa kwenye viwango vya rafu, wateja wakichagua mavazi tofauti huku taa zenye mwangaza hafifu zikiongeza mvuto wa mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Makoti ya suti yaliyopangwa vizuri kwenye rafu rasmi ndani ya jengo la kibiashara, yakionyesha jengo la mpangilio wa bidhaa kwa ajili ya wateja wanaotafuta mavazi ya heshima na rasmi katika maeneo ya ununuzi wa kisasa.

Rafu zilizowekwa kwa mpangilio mzuri, ikionyesha viatu mbalimbali kwa wateja kuchagua, ikiwahudumia wanunuzi wanaotafuta viatu vinavyofaa kwa mitindo na mahitaji yao, vikiwemo viatu vya watoto pamoja na wakubwa katika rafu hizo.

Wateja wamekaa sehemu ya kula ndani ya jengo kubwa la ununuzi, wakipata vinywaji na chakula, mazingira yakiwa ni safi na yenye mwangaza, na watu wakifurahia huduma mbalimbali za maduka ya eneo hilo.

Makabati yaliyojaa bidhaa mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya soko kubwa la kisasa ambapo wateja wanaweza kupata chakula, bidhaa za kaya na vitu vingine muhimu kwa maisha ya kila siku kwa urahisi na kwa haraka.

Rafu ndefu zilizopangwa vizuri ndani ya duka kubwa la kisasa. Kila moja likiwa limejaa bidhaa mbalimbali kama vile: vinywaji, vyakula vya makopo, sabuni na bidhaa za nyumbani. Wanunuzi wakichagua kwa makini huku wengine wakionekana na mikokoteni ya chuma iliyojaa bidhaa walizochukua.

Mwanamke aliyebeba kikapu akiwa amesimama mbele ya kabati, lililosheheni matunda pamoja na mbogamboga, kwenye soko la kisasa. Yaliyopangwa vizuri kwa mpangilio maalumu, na hivyo kuleta uraisi kwa wateja wanaopita na kuchagua bidhaa hizo.

Watu mbalimbali wakipita ndani ya duka kubwa la kisasa, lenye rafu zilizopangwa vizuri kwa kuwekwa bidhaa mbalimbali, na hivyo kuwapa urahisi wateja kwa kuzifikia bidhaa hizo. Pia wateja hao wakiwa na makapu yao kwa ajili ya kutia bidhaa wazipendazo na kuzichagua katika maduka hayo makubwa yenye mandhari nzuri na tulivu.

Wateja wanaonekana katika duka kubwa la kisasa, lililosheheni rafu mbalimbali zenye bidhaa tofauti, wakiwa wanapita katika rafu hizo na kununua bidhaa wazipendazo wakiweka kwenye vikapu, vinavyoonekana kwa njia rahisi.

Bodhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu za madukani zikiwemo: vyakula vya plastiki, vinywaji, sabuni, nafaka na bidhaa za usafi wa mwili. Wateja mbalimbali wakiwa wanapita na kuchukua au kununua bidhaa hizo kwa urahisi.

Nguo za aina mbaljmbali pamoja na mikoba ya kisasa, iliyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye makabati ya mbao ndani ya jengo la kisasa la biashara, zikiwa zimegawanywa kwa rangi na ukubwa huku taa zenye mwangaza wa kuvutia zikiwa juu.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya soko kubwa la kisasa zikijumuisha Vyakula, Vinywaji na bidhaa za kila siku, zikifanya urahisi wawateja kuchagua wanachotaka kwa haraka na kwa urahisi.